Maziwa yamewekwa kwenye bakuli na yameweza kugandishwa ni kama wanataka kutengeneza jibini, jibini hutengenezwa hivi, wanaweka kitu maziwa yanawachana kisha wanaenda wanauza jibini hizo inakuwa bei ghali kwenye soko na watu wanaitumia kupika.

Mti wa ndizi inaonekana hapa. Ndizi hizo hazijaiva lakini ziko kwenye harakati ya kuiva. Ni kama yamo shambani ama yanapelekwa sokoni. Ndizi hizi ni yenye kusaidia ukiwa ni mwenye kuwa na njaa ama unataka kupata vitamini mwilini.

Ndizi imeweza kufunguliwa na bada halijaiva ndizi hili. Kuna ndizi zingine ziko kando yake. Zote zinaonekana ziko kwenye harakati za kuiva lakini zilitolewa shambani kitambo. mtu huyu ni kama anataka kuila ndizi hii kwa maana ameweza kuitoa maganda.

Matunda ya ndizi inaonekana bado iko kwenye mmea wake. Bado halijavunwa lakini limekomaa sana. Mwenye kulima hii siku karibu ataweza kuivuna na kuipeleka sokoni. Ndizi hii ikona afya Kwa vile rangi yake inaonyesha kijani kibichi na inaeza kumeremeta.

Ndizi inaonekana imelala chini imekua mzito kwa miti hiyo ndizi bado lakini halijaiva ni shamba kubwa inayokuwa na ndizi kubwa sana, mkulima labda anataka kuzipeleka sokoni.

Miti ndogo ndogo iliyo kwenye shamba kabla haijapandwa yanaonyeshwa hapa. Miti hii ni ya ndizi. Ina rangi ya kijani kibichi. Inaonekana ni yenye kuwa na afya, lakini bado hayajakomaa. Yakiwa kubwa kidogo yanapelekwa kwenye shamba ili liwe kubwa.

Mti wa ndizi umepandwa kwa wingi sana. Shamba hili ni kubwa sana kwa vile miti imepangwa kwa laini tofauti. Mti huu una ndizi ambazo hazijaiva ama hazijakomaa.

Ameweza kusimama katika shamba, miti ya ndizi yameweza kuvunwa kuna zingine bado ziko kwenye miti, shamba hili linaonekana kuwa ni shamba mzuri kwa vile mimea yanamea vizuri kwake. Ndizi lakini bado hazijakuwa yenye kuiva ni kama zinapelekwa sokoni.

Wakulima wawili wanasaidiana kuiosha ng'ombe yao.Ng'ombe ya waziwa inatolewa mauchafu kwenye mwili wao ili waweze kupata afya bora, kichwa yake imeingizwa ndani ya chuma mawili. Mkulima mmoja ananyunyizia maji ilhali mwingine anasugua mwili ya ng'ombe hiyo.

Shamba hii inaonekana kuwa na mandizi sehemu moja na sehemu mwingine imeweza kulimwa saa hii. Nyasi pia yanaonekana yameemea hapa. Sehemu hii inaonekana kuwa na mazao bora. Ni kama mvua inanyesha hapa kwa uwingi, wakulima wanapanda mimea tofauti.

Ndizi yamesimamishwa mengi sana ni kama yametolewa shambani na yanapelekwa sokoni, ndizi haya hayajaiva manake ni mbichi na zinachukuliwa na wanunuzi wanaenda nazo nyumbani.

Mti wa ndizi umekomaa sana hadi umeanza kukauka. Shamba hili ni shamba kubwa sana, pahali mvua imenyesha kwa vile miti yananawiri vizuri sana. Hakuna matunda ya ndizi inaonekana hapa, ni kama tayari yameshavunwa.

Ndizi yanaonekana yanatolewa kwenye gari yanawekwa sokoni ama yanawekwa kwenye gari kupelekwa sokoni. Ndizi haya yajaiva kwa vile rangi yake yanaonyesha hivyo lakini ziko kwa wingi sana, kuna mmama mmoja aliye kando ni kama anazichagua ama anazipanga ndizi hizi.

Mkulima anatabasamu huku anashikilia ndizi yake kwenye shamba anafurahia vile ndizi imezaa matunda mingi hivi. Matunda haya ya ndizi bado hayajaanza kuzaa kwa vile rangi yake ni ya kijani lakini yatavunwa yapelekwe sokoni.

Ng'ombe wawili wanaonekana hapa, wameweza kufungiwa pahali ni kama wanakula ama wananyunyiziwa dawa. Hii ni shamba la ng'ombe, ng'ombe hawa inaonekana ni ng'ombe wa nyama si ng'ombe wa kufugwa kwa sababu ya maziwa ama kitu chengine. Kuna jenereta pia iko hapo kando na mang'ombe wengine wako huko nyuma.

Miti ya ndizi inaonekana hapa. Mkulima inaonekana ako tayari kuvuna ndizi zake. Ndizi hii iko na afya njema kwa vile matawi yake yamekuwa kubwa kubwa sana na yako na rangi ya kijani kibichi. Inaonekana mkulima huyu amefanya kazi nzuri.

Mkulima amesimama akiegemea miti. Nyuma yake kuna ndizi mengi sana. Ni kama yamemaliza kuvunwa kwenye shamba. Ndizi hizi hazijaiva kwa vile rangi yake ni ya kijani. Mkulima huyo anakaa amechoka, amefanya kazi ya kuvuna.

Ndizi yameweza kupandwa shambani kwa laini mingi refu refu. Ndizi haya yameonekana yamekomaa kwa vile yameanza kuzaa matunda. Lakini matunda haya bado hayajaiva na bado hayajavunwa. Viko tayari lakini kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mti wa ndizi unaonekana kwenye shamba bado halijavunwa na limetoka vizuri. Shamba hili ni kama iko na afya bora kwa vile matunda haya ni yana metameta. Hakuna mtu kwa hii shamba anayevuna matunda haya.

Zizi la ng'ombe liko hapa na ng'ombe anakula kitu, nje ya zizi hili kuna mitungi ya maji, na kuna shamba kubwa huko. Ni kama ng'ombe anakula nyasi huko.

Ndizi mingi imeweza kupangwa hapa, mengine yamewekwa kwenye mkebe mmoja. Ndizi hizi zimeweza kuiva. Ni kama yanapelekwa sokoni, yametolewa shambani. Mjini ndizi hizi huletwa kutoka mashambani watu wananunua wanaenda nayo nyumbani.

Watu wameleta mazao yao ya chakula ya ng'ombe sehemu moja ili kuweza kuzieka zisiharibike siku kiangazi itakuja wataeza kutumia na kupea mifugo zao, hii ni vizuri kwa vile yanaweza kuweka mazao mingi siku ya kiangazi itumike.

Mtu anashikilia ndizi iliyotolewa maganda. Kuna ndizi zingine nyuma. Ndizi hii ni kama haijaiva sana. Ni kama yameolewa shambani ama sokoni. Ndizi ukikula inakusaidia afya kwa vile ina nafaka mingi sana.

Mkulima anaweza kunyunyizia dawa ngombe zake, mkulima huyu mwanamke amevaa sare ili kuzuia dawa zisiingie kwenye nguo zake ya ndani. Ameweka nyuma yake kwa mgongo dawa ,huku anashikilia kitu ya kunyunyizia ngombe. Ngombe wako kwenye laini tayari kunyunyiziwa.

Mazao ya mahindi yamenawiri. Kuna moja iko na ugonjwa kwa vile kuna vitu zimemea kwa matunda hayo. Shamba hili ni kubwa sana na limepandwa mahindi mengi sana. Hii ni hasara kwa mukulima kwa vile hawezi uza mahindi hii.

Mkulima anaweka maziwa kwenye kifaa cha kiwanda ili ziweze kuwekwa vizuri na kupelekwa sokoni, mkulima huyu amevaa barakoa na amevaa sare la nyeupe huku ameinua ndoo na kuimwaga kwenye sehemu hiyo, hii ni kiwanda cha maziwa.

Maziwa imewekwa kwenye bakuli lakini ni kama yameganda. Kwa vile hayakai yametolewaa saa hii kwenye ng'ombe. Yamekawia sana na kuharibika, lakini haimwagwi, inaweza kutengenezwa kitu kingine kiwe kitamu.

Maziwa yamewekwa kwenye bakuli. Maziwa haya yameweza kuachana, ni kama kitu kingine kinatengenezwa ili kiuzwe kando. Maziwa imebaki maji na vitu vingine. Hii inatengenezewa kiwanda, ama mtu anaweza anaeza jitengenezea nyumbani.

Kijana mmoja amekaa kwenye shamba huku akitoa maganda ya ndizi na akiziweka pahali ni kama anataka kutayarisha mlo wa ndizi tamu, amefurahia sana. Nyuma yake ikiwa na miti za ndizi bado halijavunwa.

Waziri wa nchi ya Kenya amekuja kwangalia kazi linavyo endelea. Kuna mama mmoja anavyomweleza kufanya kazi ama vile kazi yao inaendelea, ameshika kitu mkononi na kuna maziwa hapo. Waziri huyu ni kama anataka kutazama vile hawa watu wanafanya kazi yao.

Mmea ya miwa inaonekana iko hapa, bado hayajakomaa lakini yako kwenye harakati ya kukomaa. Ni shamba kubwa sana, nyuma yake kuna miti refu refu, inaonekana ni sehemu mvua inanyesha sana na kuna manyasi nyasi pia.

Mti ya ndizi inaonekana inakaguliwa kujulikana ugonjwa wake. Mti huyo bado ni mchanga. Matawi yake yanaonekana kukatikakatika. Ni kama kuna dudu aliyeisumbua mti hii wa ndizi. Daktari lakini ameona shida yake.

Ndizi iliyotoka shambani imeweza kusimamishwa. Ndizi hii imeiva vizuri Sana kwa vile rangi yake ni majano. Mtu akikula hii ndizi anaweza kupata afya bora, lkn utaipata sokoni kwa wingi.

Mkulima anaweka maziwa kwenye mkebe, mkebe mingi yameweza kupangwa mbili zikifunguliwa zikiongonjwa kuwekwa maziwa. Inaonekana wameweka mkebe hizi kwenye gari ili kuzipeleka sokoni ama kwenye kiwanda kiweze kupelekwa sokoni ama watu waweze kuipata.

Mti wa ndizi uko shambani. Ndizi hizi zimeiva. Mkulima amefurahia ndizi yake. Ameweza kusimama na kuishika. Miti huu uko na afya njema. Na kuna miti zingine kando yake kwenye shamba hili. Tena zingine zimekaukauka.

Shambani inaonekana mandizi yamemea vizuri sana. Ndizi inaonekana matawi yake imekatikakatika lakini haina shida kwa vile ndizi hukua hivyo lakini akuna matunda inaonekana kwenye ndizi hii.

Mama mmoja anaangalia shamba yake vile inavyoendelea. Amepanda mandizi mengi sana na kuna nyumba moja iko kando ya shamba hili. Ndizi lakini hazijaanza kutoa mbegu matunda zingine. Zingine zimetoa na zingine zimekauka sana.

Ngo'mbe anaweza kula nyasi anawekwa kwenye zizi lake. Mkulima anaweza kupanga nyasi na kuipea ngombe hizo. Ngombe zimeweka alama kwenye silkio ilikujuanisha ni gani na ni ya nani. Mkulima amevaa viatu za kumzuia kuchafua nguo yake na amevaa kofia pia.

Mkulima anaipulizia ng'ombe wake dawa, amevaa sare ya kumzuia kupata kemikali hizo. Nyuma ya mgongo wake kuna dawa ameweza kubeba ili aweze kupata dawa ya kunyunyizia kwa kasi.

Mti wa ndizi umepandwa kwa hii shamba, shamba hii ni kubwa sana, miti ya ndizi umepangwa kweye laini, zingine zimetoa matunda ,zingine bado hazijatoa. Inaonekana iko karibu kuvunwa mkulima aipeleke sokoni ili aweze kupata pesa.

Hii inaonekana imekua vizuri kwenye miti. Iko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni. Lakini hayajakuwa ni yenye kuiva kwa vile rangi yake ni ya kijani kibichi. Mkulima lakini anaeza ng'oa na aivishe nyumbani.

Kiwanda cha maziwa, wenye kufanya kazi wameeka maziwa kwenye bakuli, huku wanaikoroga. Watu wengine wanarekodi vile vitu zinaendelea na kuna ndoo hapo kando. Watu wengine wanazungumza hapo kando kwenye jumba hili linalokuwa na lango ya samawati.